Shamba la mimea hasa migomba iliyo na majani ya rangi kijani kibichi chini ardhini kukiwa kumemea nyasi.

Mwanaume aliyevalia koti jeusi, akiwa wameshika ndoo ya rangi ya kijani, anatia bidhaa nyeupe ya majimaji ndani ya mikebe.

Sahani iliyopo juu ya meza ikiwa imewekwa chakula ndani yake wali, nyama, na viazi. Kando yake zipo ndizi kisha kipo kibakuli kilichojaa rojo la rangi ya mti.

Mwanaume aliyevalia ovaroli ya rangi ya kijani na viatu vyeusi, amekaa kwenye kibao. Anakamua ng'ombe maziwa yanayoingia kwenye ndoo.

Mwanaume aliyevalia shati jekundu na suruali nyeusi ameshika mkononi kwake kisu na dafu analolichonja, tena ipo baiskeli iliyo na bidhaa zingine zaidi sawia na aliyoshikilia.

Chakula kizuri kina vutia na kupendeza macho, zimepakuliwa kwenye sahani zenye rangi nyeupe, zikiwa za plastiki na ikiwemo samosa, viazi, nyanya, vijima mchele.

Mazingira ya ufugaji, ndani ya jengo wanyama hasa ng'ombe wakiwa wamelala kando yao zikiwa nyasi kavu zilizo rangi ya udhurungi na zingine kijani kibichi.

Samaki wawili wako juu ya jiko la chuma wakiwa wamechomwa nakukoleza rangi ya manjano na hudhurungi, chini ndani ya jiko yakionekana makaa ya moto.

Kwenye mazingira ya maji, wanaonekana samaki wengi wenye kuogelea. Kisha ipo mimea iliyomea ndani, rangi ya kijani.

Mazingira ya mkahawani, pakiwa na kidimbwi chenye maji rangi ya samawati. Kisha kando kipo kibanda kilichoezekwa kwa makuti na minazi inaonekana kwa mbali.

Viboko wawili weusi wakila chakula kilipo juu ya mawe kando yake anaonekana tumbiri anatambaa juu ya ardhi yenye nyasi ya kijani kibichi.

Mkono unaonekana ukigeuza chakula ndani ya karai yenye mafuta inayochemka, kando kukiwa na sahani iliyojaa vitumbua vya rangi ya hudhurungi, mkebe ukiwa mweupe kisha ipo karatasi ya rangi ya hudhurungi.

Mti mrefu mwenye matawi kadhaa. Nyuma kukiwa na majengo meupe yameezekwa kwa makuti. Ardhi ikiwa imemea nyasi za kupendeza rangi ya kijani na kinjia kilichojengwa kwa mawe.

Sahani iliyoko juu ya meza imejaa chakula, pilau, viazi, maharagwe na pilipili ya rangi nyekundu.

Chakula kipo ndani ya sahani ya chuma ikiwembo vitobosha na viazi karai.

Nyasi zimemea juu ya ardhi. Rangi ya kijani, barabara inaonekana ikielekea jengo moja hivi, lenye kuezekwa kwa paa la hudhurungi. Kisha miti mirefu mirefu ipo kando.

Mahali pa kuuza bidhaa za chakula. Juu yake ikiwa sahani nyekundu iliyotandikwa gazeti, ndani vikiwa viazi pamoja na bajia. Kando lipo jiko la makaa na karai ya mafuta juu yake.

Mama amekaa, mwingine akiwa amesimama, mbele yake kukiwa na meza, juu ikiwa sahani na samaki waliokaangwa na kukolea rangi ya hudhurungi.

Chakula kizuri kinachovutia na kupendeza kiko na ladha tamu ambayo ni mahamri yaliyokaangwa kwa kutengenezwa, unga wa ngano na mafuta.

Mazingira ya shambani yaliyo na mimea tofauti tofautii ikiwemo miwa, migomba na nyasi. Mbingu zikiwa na mawingu meupe.

Mwanamke aliyesimama mbele yake kukiwa na meza juu ikiwa mihogo na chupa iliyojaa ukwaju. Kwa mbali inaonekana tuktuk za rangi ya manjano.

Kwenye mlango wa vioo wapo watu mmoja akiwa amevalia kiasi ya rangi nyekundu na juu yake ni kibao chenye maandishi, Destiny Diaries.

Sahani nyeupe iliyoekelewa chakula ndani yake aina ya wali, kamba, mchuzi ndani ya kibakuli kilichoundwa kwa glasi isiyo na rangi maalum.

Duka la kuuza bidhaa za chakula nyingi zikiwa ndani ya ndoo, zingine ndani ya makapu. Inaonekana viazi, vitunguu. Kwa nyuma zipo shelfu zilizojaa pia mikebe.

Vyakula vya kiasili ikiwemo mshikaki rangi ya manjano iliyodungwa vijiti pamoja na mchele, samosa, vitobosha na mihogo.

Kwenye sahani ya rangi nyeupe, kipo chakula kitamu. Pilau ya nyama na mboga zilizoekwa juu. Kipo kipakulio ambacho kimetengenezwa na kifuru.

Kwenye sahani nyeupe sita, vipo vyakula vilivyomwagiliwa mchuzi wa sosi kama; sambusa mbili mbili, kachumbari na ndimu.

Mahali pa kufugia wanyama hususan ng'ombe, wakiwa wanakula nyasi kavu paa la jengo limeezekwa kwa mabati na chuma kando pakiwa na magunia ya chakula.

Zipo sambusa zilizopikwa na kuiva. Ziko na pembe tatu na rangi ya kahawia. Kando yake ni viazi vilivyokaangwa. Viko na rangi ya njano.

Mwanamke aliyevaa buibui ameshika mwiko wa chuma mkononi mwake akielekeza kwenye karai iliyo na viazi na vitumbua. Kando yake ipo karai juu ya jiko lenye mafuta.

Kwenye mazingira ya sokoni ambapo mikongwe ya bidhaa zilizo chache ikiwa yanauzwa, mwanaume mmoja alivaa shati nyeusi na ikona mifupi, ameshikilia ndizi kwenye mikono yake huku akitabasamu.

Kwenye sahani nyeupe, yapo mahamri mengi yenye pembe tatu yamepangwa yako na rangi ya kahawia yanavutia.

Vyakula ndani ya sahani vipo juu ya meza vitumbua na bajia. Kando yake kipo kifaa cha kielektroniki kinachoonekana kuwa bui.

Watu watatu, wawili wanawake, mmoja akiwa mwanaume, wameshikilia mikononi mwao madafu yaliyochongwa, kisha nyuma yanaonekana magari na nguzo mbili za rangi ya kijivu.

Dau lililotengenezwa kwa mti rangi ya hudhurungi limeegeshwa ufuoni kando yake ipo miti iliyo na majani mabichi kisha mchanga mweupe unaonekana.

Kwenye shamba la migomba midada anayetabasamu akiwa amechuchu huku ameshikilia kisu, anachonga matoke yaliyoekwa kwenye chungu.

Mhudumu ameshikilia sinia iliyobeba sahani mbili nyeupe na moja ya chuma, ipo na vyakula kama viazi, sambusa, mchuuzi, pilau, ndizi, kachumbari, chips na mnyama wa baharini.

Mnyama aina ya ng'ombe aliyefungwa kamba kwenye mti aliye na ngozi ya rangi samawati anaonekana kufura ishara ya kuwa mgonjwa.

Kwenye mazingira ya sokoni, bidhaa nyingi zinazouzwa ikiwemo; nyanya, biringanya, kitunguu saumu, viazi, tangawizi, sukari na bizari.

Chakula kipo ndani ya sahani iliyoundwa kwa glasi pilipili zikiwa juu yake tena kinachoonekana kuungwa kwa nazi kwani ilipo tui ndani.

Mazingira ya sokoni yakiwapo watu wengi, kisha, lipo sanduku lililoandikwa, EKA, samaki wakiwa wamepangwa juu ya vijimeza wa mbao, wengine weusi na weupe.

Samaki waliopo rangi ya kijivu wamepangwa juu ya chandarua ya rangi ya samawati mbali kunaonekana wanawake wengine wamesimama na wengine kukaa pale pale sokoni.

Mazingira ya shamba la migomba hasa kilimo cha unyunyuzia tena ipo mbolea kwenye koo la mti ikiwa mchanga umefunikwa kwa karatasi nyeusi.

Mazingira ya ufukweni. Ufuo ukiwa umejaa magugu meusi na mchanga mweupe. Kwa mbali inaonekana minazi mirefu mirefu na mti ulio na tagaa nyingi.

Mazingira ya ardhi yaliyomea nyasi juu yake rangi ya kijani kibichi na mti moja mkubwa unaonekana kwa mbali. Mbingu zikiwa na na rangi ya nyeupe.

Watu wanne waliovalia barakoa, wawili wao akiwa na makofia kichwani, wapo mbele ya mwanabiashara anayekaranga mihogo.

Kwenye meza ipo sahani kubwa ya rangi nyeusi ikiwa imebeba chakula kitamu ambacho ni pilau, kachumbari, mchuzi na ndizi.

Mazingira ya ufuoni wakionekana watu watembeao mmoja akiwa ameshika kamba iliyofungiwa mbwa, kando ukiwepo mnazi na mbali inaonekana miti iliyoko rangi yaki.

Kundi la watu waliovalia kanzu nyeupe na kofia za rangi tofauti tofauti wakiwa sokoni, samaki wakiwa wamepangwa chini juu ya mkeka mweusi.

Bidhaa nyingi, hasa viuongo vya chakula vya rangi tofauti tofauti vimepangwa na vikiwa ndani ya mikebe nyingi zikiwa rangi manjano, nyekundu na hata nyeupe.

Pikipiki iliyobeba mitungi ya chuma, yenye kubebewa bidhaa hususan maziwa, ipo barabarani. Mbele yake yakiwa magari yanayosafiri.

Mazingira ya sokoni zikiwapo ndizi na mwanamke aliyejifunga kilemba kichwani amesimama. Mwingine ameshikilia fimbo mfano wa chuma.

Kwenye mazingira ya baharini, watu wawili waliosimama wameonekana kwa mbali. Huku kwenye mchanga mweupe kukiwa kuna nyasi zilizo na rangi nyeusi zimetapakaa. Juu yake kukiwa kuna miti mirefu ya minazi.

Mwanamke mwenye kutabasamu amevalia shati nyeupe akiwa ameshika madafu matatu, kwa muonekano ndani ya sahani.

Sehemu ya kuuzia vyakula mbalimbali. Ndani ya karai nyeupe ikiwa wanyama baharini hasa pweza, chips , visheti na mshikaki, samosa pamoja na chapati.

Muuzaji ameshika chupa na jegi akieka sharubati kando yake kunaye mwanamume aliyesimama kisha kunayo meza iliyojaa vyakula vya rangi ya manjano vilivyoko katika sahani.

Watu wawili walioko katika mazingira ya ofisi wamevalia barakoa, mmoja mwanaume na mwengine mwanamke nyuma yake ukuta uko rangi ya kijani kisha meza imeandikwa new not of Kenya noti mpya za Kenya.

Chakula ndani ya sahani, juu ya meza ya rangi ya kijivu, samaki, vitumbua, tende na uma pamoja na mahara.

Mikungu mingi ya ndizi rangi ya kijani imepangwa ardhini. Kisha kando lipo gari rangi ya kijani na samawati. Watu wakiwa wanapakia ndizi.

Mazingira ya bwawa iliyomea miti yenye majani marefu iliyo inaelea ndani ya maji haya.

Mwanaume anakama maziwa kutoka kwa ng'ombe aliyetulia ndani ya ndoo ya rangi ya samawati, nyuma yake kukiwa na jengo lililoporomoka kisha inaonekana miti iliyokauka.

Mwanamke mmoja aliyeketi chini, huku mkononi mwake akiwa ameshikilia kijiko chenye vitumbua na ywavigeuza kwenye kikaango. Juu amevaa kitambaa kwenye kichwa chake.

Kwenye meza iliyobeba maakuli, zipo chupa tatu, nyama zilizoekwa kwenye mibano, pweza, ndizi.

Kundi la watu ,wanawake kwa wanaume, wakiwapo katika mazingira ya soko la samaki, wanaonekana wenye kununua. Kisha, mikono yao imegusa na kushika samaki kana kwamba wanachagua.

Sahani iliyoko na chakula wali, limau, samaki aina ya kamba na mchuzi ndani ya kibakuli cha glasi.

Kwenye mazingira ya bahari, yapo maji, na juu angani ni mawingu. Upo mti wa mnazi na mawe ambayo juu yake yamemea nyasi.

Sahani nyeupe iliyowekwa chakula hasa kamba pamoja na wali kisha ndimu lililokatwa mara mbili, rangi ya kijani, na mchuuzi ndani ya kibakuli.

Mama aliyejifunga hijabu ya rangi ya samawati na madoa ya manjano anaonekana akigeuza vitumbua ndani ya karai kwenye sahani zipo sambusa kando yake ipo mikebe na kwa mbali kunaonekana wanaume waliosimama.

kwenye uwanja wenye nyasi za kijani kibichi ipo miti na kwa umbali yapo maji kwenye kidimbwai yenye rangi ya samawati na nyumba ilio wekwa paa la makuti.

Chakula kipo ndani ya sahani ya udhurungi. Zikiwa nyama zilizodungwa kwa vijiti na kibakuli cheupe chenye mchuuzi mwekundu ndani yake. Kando likiwa jagi jeupe.

Gari leupe lililo na vioo viwili juu yake limebeba mkungu wa ndizi uliyo na rangi ya kijani na chini yake ni majani ya mgomba.

Chakula kilichopo ndani ya sahani iliyoko juu ya meza, hasa mahamri na maharagwe ndani ya sahani rangi ya hudhurungi.

Shelfu iliyotengenezwa kwa glasi, ina vyakula ndani ya sahani za rangi tofauti tofauti, zikionekana sambusa, vitumbua, chipsi na samaki.

Chakula kipo ndani ya sahani ya rangi samawati ikiwamo; mchele, kachumbari na samaki aliyenyunyiziwa mchuzi rangi ya hudhurungi.

Sahani nyeupe, iliyowekwa chakula hasa, mchele na rojo na rangi ya udhurun. Kachumbari kando, na pilipili iliyokaangwa, pamoja na soda, vijiko na karatasi.

Mkungu wa ndizi uliopo rangi ya kijani umeegemezwa kwa mti mkavu rangi ya hudhurungi, kisha migomba inaonekana ikiwa na majani makavu rangi ya hudhurungi, chini kukiwa mkavu.

Lipo sahani la chuma lililobeba biriani na nyama ipo ndani yake, mayai, kachumbari na sahani lingine likiwa limebeba vijiko na uma.

Wanyama wanne wenye mwonekano wa mamba wapo ndani ya kidimbwi kilichozungushwa kwa mawe ya rangi ya kijivu.

Kundi la watu lipo ndani ya jengo moja refu wengine wakiwa wamevalia kanzu na kofia za rangi tofauti tofauti chini sakafuni wakiwa samaki mmoja mrefu mweusi.